Kuna mporomoko na mafuriko ,barabara inaonekana kuharibiwa na maji, mengi sana watu wengi wamekusanyika na wamesimama wakiangalia maji hayo.

Mgonjwa ambaye amelala kitandani anawekewa kifaa cha kupumua. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa ni kama hapumui na haoni. Daktari huyu anamsaidia huku akimwekea kifaa hicho kwa mdomo.

Mama ambaye amejifungua, amebeba mtoto wake ambaye amefunikwa vizuri sana, kando yake kuna waziri wa matibabu ambaye amesimama na watu wengine akiwa anamuongelesha.

Mtoto mdogo sana ambaye amezaliwa, amelazwa huku mashine zikiwa kando yake. Kuna nesi wawili ambao wanahudumia mtoto huyu.

Wanakijiji wamekusanyika na vibuyu vingi sana wakingoja kuchota maji. Wamepanga laini na vibuyu vyao huku mtu mmoja anachota baada ya mwingine. Kuna watoto pia wamekuja kuchota maji.

Watoto wanaonekana kufanyiwa chanjo. Kuna wazazi wengi sana na watoto wao huku wahuduma wa afya waliovalia sare zao za kazi wakidunga hao watoto sindano. Mtoto mmoja anadungwa sindano kwa paja.

Madaktari wawili, ambao wamevalia mavazi rasmi ya matibabu, wanaangalia meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda huku amefungua mdomo.

Nyumba ya mabati imebomoka. Imeanguka chini huku ikitapakaa. Kando ya nyumba hili la mabati, kuna majumba zingine kama ya ghorofa ambayo yamesimama tu. Pia kuna maji ambayo yanateremka kwa kishindo sana.

Watoto wanachota maji machafu. Wana vibuyu ndogondogo huku wamekalia na kuchota maji hayo machafu, yanayoonekana kuwa ya takataka na yakunuka sana.

Chumba hili ni la watoto wachanga waliozaliwa tu punde, kuna nesi wawili ambao wanaangalia hao watoto, pia kuna mashine za matibabu hapo ndani zinazosaidia watoto hawa.

Mtoto aliye na maumivu mkononi anaangaliliwa na daktari. Daktari huyu amevalia glavu za kinga mkononi na vazi la matibabu. Anaangalia mtoto huyu mkono akiangalia vidonda alizonazo.

Maji mengi sana ya mafuriko yamejaza barabara na pahali pa kutembelea. Kuna magari mengi sana ambayo yamesimama kando ya barabara yakingoja maji hayo yapungue ndio yapite. Pia kuna gari moja ambalo limekwama katikati ya barabara ndani ya maji.

Hapa ni kwenye chumba cha kufanya oparesheni. Kuna daktari na pia kuna nesi. Wote wamevalia nguo za kazi huku wakiwa na glavu za kinga mkononi na barakoa. Pia mgonjwa amelazwa huku amefunikwa vizuri.

Daktari anafanyisha mtu zoezi. Kuna watu ambao saa zingine wakipata ajali wanakosa kutembea kwa muda fulani. Watu hao husaidiwa kwa kufanyishwa zoezi.

Gari la kubeba petroli limepata ajali kwa kugonga gari lingine na linachomeka. Watu wengi wamekusanyika wakiangalia huku wengine wanasaidia kuzima moto.

Mwanamke mmoja amebeba mtoto wake mkononi huku huyu mtoto anacheza. Mtoto huyu anaangaliliwa na daktari aliyevalia nguo na sare zake za kazi. Anaangalia huyu mtoto masikio.

Mtoto mdogo amebebwa na mhudumu wa afya, mhudumu huyu anaonekana kuwa anaongea na mzazi wa mtoto huyu. Wako kwenye nyumba ya mzazi huyu huku akimwelezea vitu.

Daktari anaangalia sikio la mgonjwa ,anatumia vifaa vya matibabu vya masikio akimwangalia, huku mama huyu ameketi na kunyamaza, daktari huyu pia amevaa vifaa vya kazi.

Mama amejifungua mtoto. Amebeba mtoto huyu ambaye amefunga macho na pia amevalishwa nguo mzuri sana nyeupe. Pia ameketi kwenye kitanda huku kando yake kuna kuna neti linalokinga mbu.

Nyumba imebomoka, watu wengi sana wamekusanyika kuangalia. Kuna hadi watoto wako kwenye kundi wakiangalia kwa uchungu sana. Pia kuna watu ambao wanasaidiana.

Watoto wawili wananawa mikono pahali pa kunawa mikono. Kuna maji ambayo imewekwa, maji inayotiririka. Watoto hawa wanatumia sabuni, huku wakiweka kwa mikono na kunawa mikono nayo. Hapa ni kwenye shule na shule hili lina madarasa mengi ambayo yamepangana.

Ng'ombe wamewekwa kwenye kundi lao. Pia kuna madaktari wawili wa ng'ombe ambao wamevalia mavazi rasmi ya matibabu ya ng'ombe. Kwa mkono kuna glavu za kinga na pia kuna barakoa kwenye mdomo na mapua. Daktari huyu wa ng'ombe anaangalia ng'ombe huyu akieka kifaa cha matibabu kwenye pua la ng'ombe.

Hapa ni kwenye chumba cha matibabu. Kuna madaktari ama wahuduma wa afya ambao wamevalia nguo za matibabu. Pia kuna wale ambao wanangoja kuhudumiwa. Mama mmoja ameketi huku akiongea na daktari aliyekuwa amebeba kalamu mkononi.

Mtoto msichana anayeonekana kwa kudungwa sindano, ameketi huku mhudumu wa afya akimshikilia mkono na kubeba sindano mkono mwingine. Anaangalia huku akidunga huyo mtoto karibu na bega.

Hili ni dawa na dawa hili ni la ugonjwa wa kuanguka. Limeandikwa Epilepsy Medicine . Watu wanaokua na shida au tatizo ya kuanguka kila saa, wanafaa kununua dawa hili na kulitumia.

Mwanamme aliyevalia barakoa ameketi kwenye kiti, huku muhuduma wa afya aliyevalia barakoa pia anamdunga sindano kwa mkono karibu na bega. Kando yao kuna vifaa vya matibabu.

Daktari wa meno amevalia glavu za kinga mkononi na barakoa. Anatumia kifaa cha matibabu kuangalia meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyo naye amelala huku amefungua mdomo na amevalishwa miwani.

Mkulima ananyunyizia mimea yake dawa. Mkulima huyu amevalia nguo zake rasmi za kazi huku akiwa amevaa pia glavu za kinga mkononi. Amebeba dawa kwenye kibuyu huku akinyunyuzia mimea akisonga.

Daktari wa meno ambaye amevalia glavu za kinga mkononi, anaangalia meno ya mgonjwa huku kijana huyu ameketi na kupanua mdomo. Daktari huyu amevalia miwani huku kwenye kichwa ana kifaa ambacho kinatoa mwangaza.

Kuna wahuduma wengi sana wa afya ambao wamevalia barakoa na wanahudumia wagonjwa. Kuna mmama mmoja ameketi huku akidungwa sindano karibu na bega.

Msichana ambaye amevalia barakoa, ameketi kwenye kiti huku akidungwa sindano la bega na mhuduma wa afya. Kando yake, kuna nesi pia anayeiangalia.

Maji ya mafuriko yamejaza barabara. Maji hayo ni mengi sana na yanateremka. Kuna magari ambayo yameangushwa na maji hayo yanayoteremka. Pia kuna watu ambao wanajaribu kuvuka barabara, huku wakilowa kwenye maji.

Msichana aliyevalia kofia ameketi huku amebeba mtoto na kumpanua mdomo. Muhuduma wa afya amebeba dawa mkononi akimnyunyuzia mtoto huyu kwenye mdomo.

Mwanahuduma ambaye amevalia nguo rasmi ya matibabu, barakoa kwa mdomo na miwani anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa ndogo. Kando yake kuna watu ambao wamepanga foleni wanao onekana kuwa wagonjwa.

Daktari ambaye amevalia barakoa na nguo ya kazi anadunga mwanaume mmoja sindano kwa mkono karibu na bega, mwanaume huyu pia amevalia barakoa.

Anayeonekana kuwa mkulima ananyunyuzia mimea yake dawa. Mkulima huyu amebeba dawa kwenye mgongo huku amevalia nguo zake rasmi za kinga na ya kazi.

Kuna maji mingi sana ya mafuriko ambayo yamejaza barabara na pahali ambapo watu wanapitia. Kwa hivyo wamebebwa kwenye vikundi huku wakivishwa kwenye barabara hiyo.

Mama ambaye amevalia barakoa amebeba mtoto wake mchanga, mtoto huyu mchanga anadungwa sindano na mhuduma wa afya ambaye amevalia sare zake za matibabu, anadunga huyo mtoto sindano kwa mkono.

Hili ni chumba cha kulaza wagonjwa. Chumba hili lina vitanda vingi sana ambavyo vimepangwa kwenye laini . Pia kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa, anayetembea huku ndani. Kwenye ukuta kuna televisheni ambalo limewekwa na limewashwa linaonyeshana.

Mtoto anadugwa shindano, mtoto huyu ameshikwa huku mhudumu wa afya akimdunga shindano kwenye mkono karibu na mabega. Wahudumu hawa wawili wamevalia glavu za kinga mkononi.

Watu wengi sana wamepanga foleni huku wakigawiwa vitu. Kuna wale walio kwenye foleni na wamebeba neti za kukinga mbuu mkononi. Pia kuna wale wako na vitu na wanapeana moja baada ya nyingine.

Maji ya mafuriko yamejazana sana hadi kwenye mlango wa hospitali. Hopitali hili ni la Ahero kaunti na maji yamejazana kila pahali bado yanaingia ndani ya hospitali.

Mtoto mdogo anapewa chanjo. Amelala kwenye kitanda huku daktari huyu akimwekea dawa kwa mdomo. Kando yake naye kuna mamake ambaye anaangalia.

Kuna maongeshi ambayo yameekwa kando. Maandaishi haya ni kuhusu daktari ambaye anapeana dawa za mapenzi, anatibu nguvu za kiume na pia kumfunga mme au mme dhidi. Pia kuna nambari yake ya simu. Kuna mwanaume ambaye amesimama kusoma maandishi haya.

Mkulima ambaye amevalia sare zake za kazi, pia glavu kwenye mkono za kinga, ananyunyuzia mimea dawa. Nyuma yake kuna kibuyu ambayo amebeba lililo na dawa, na anatumia kifaa cha kunyunyunyiza dawa kunyunyuzia mimea hayo dawa.

Msichana aliyevalia barakoa ameketi huku akipea daktari mkono wake. Daktari huyu naye ambaye amevalia barakoa na glovu za kinga mkononi, amebeba sindano na anataka kumdunga kwa mkono karibu na bega.

Kuna wahuduma wa afya ambao wamekusanyika wengi na pia wagonjwa wanaongoja kuhudumiwa. Kuna daktari mmoja ambaye anaongelesha mmama aliyeketi kando yake. Anamuelezea kitu huku amebeba kifaa cha matibabu mkononi.

Maji ya mafuriko yamejaza barabara na pahali pa kupitia. Kuna watu ambao wanang'ang'ana kupita kwa kutumia pikipiki ama tukutuku . Maji nayo ni mengi na yanateremka kwa kishindo.

Daktari anajaribu kumuangalia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa msichana mdogo. Anashika msichana huyu mkono huku akimuongelesha kwa ishara ya kumuuliza anachokisikia.

Wanawake wawili wanaoonekana kuwa wanamazingira. Wamesimama huku wakiongelesha watu wawili wanaoonekana kua walimu. Mbele yao kuna pahali pa kunawia. Wanawaongelesha kuhusu usafi wa mazingira na usafi wa mkono.

Mtoto mchanga anayeonekana kuzaliwa tu hivi punde, amewekwa kwenye mashine ya uhai. Mtoto huyo anaangaliwa na nesi, huku nesi amevalia nguo za kazi na glavu za kinga.

Msichana ambaye amevalia barakoa yenye rangi nyeusi ameketi huku mhuduma wa afya akimdunga shindano kwenye mkono. Pia kuna wahudumu wengine wa afya walio hapo kando.

Hapa ni hospitalini na ni pahali ambapo watu ambao wameumia huletwa kwa haraka sana. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda huku madaktari na nesi wakishughulika kumwangalia.

Hapa ni pahali pa kuuza maji. Watu wanaenda na vibuyu vingi sana na wanachota kisha baadaye wanalipa pesa. Kuna mmama anayechota maji huku mwanaume mmoja amesimama nyuma yake akingoja kuchota na kibuyu mkononi.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha watoto wachanga. Watoto hawa wanaangaliwa au wanawekwa hapa baada ya kuzaliwa na kuwa hawako sawa. Kuna nesi wawili ambao wanahudumia watoto hao.

Hapa ni kwenye duka. Duka hili lina vitu vingi vya aina tofauti vinavyouzwa. Kuna vile ambavyo vinaonekana kuwa madawa na yamepangwa kwenye kabati vizuri kwa laini . Pia kuna michoro ambayo yamewekwa kwenye ukuta huku zingine zikiegemezwa kwenye kabati.

Wamama waja wazito wameenda kwa mkunga, mamaa mmoja mjamzito amelala chini, huku mkunga huyu akimshikashika tumbo, pia kwenye viti kuna wamama wengine wajawazito wanaongoja kuangaliliwa na mkunga.

Ni nyumba imebomoka, kuna watu wengi sana ambao wamezingira nyumba hiyo wakiangalia, pia kuna watu ambao wamevalia sare za kazi wanaochunguza na kuangalia walioangukiwa na nyumba hii.

Hii ni dawa inayoitwa ibuprofen. Dawa hii husaidia sana kwa kutuliza maumivu yoyote. Inaweza kuwa ni maumivu ya kichwa, ama pahali pengine popote mwilini.

Maji ya mfiriko, yamejaza pahali ambapo watu wanaishi. Kuna mama ambaye anatumia kijiti kutembea huku, akipita kwenye maji.

Wanafunzi ambao wamevalia sare za shule na pia barakoa wananawa mikono kwa kutumia sabuni, kuna sabuni ambayo imewekwa kando ya tapu zinazotoa maji.

Msichana amelala kwenye kitanda cha matibabu huku amepanua mdomo. Anaangaliwa meno na daktari ambaye amevaa barakoa na glavu za kinga mkononi. Pia anatumia kifaa cha matibabu kumuangalia meno.

Mzee aliyevalia barakoa ameketi kwenye kiti, huku muhudumu wa afya ambaye pia amevalia mavazi ya matibabu na barakoa, anajaribu kumdunga sindano kwa mkono karibu na bega.

Maji mengi sana ya mafuriko yamejaza barabara. Kuna watu wengi ambao wengi wao wana magari, baiskeli na pia pikipiki, wanajaribu kuvuka barabara hili ambalo limejazwa na maji.

Na ajali imefanyika kati ya gari ya petroli na gari lililokuwa limebeba watu. Magari haya yanakaa kuzingirwa na watu wengi sana wanaoangalia ajali iliyotendeka.

Hapa ni kwenye hospitali katika chumba cha kuzalia. Kuna nesi wawili ambao wamebeba watoto ambao wamezaliwa tu hivi punde. Watoto hao wamevalishwa na kufunikwa vizuri, huku wakiwekwa juu ya kitanda.

Msichana mmoja anaonekana kuzima moto. Anatumia kifaa cha kuzima moto huku amesimama kwa umbali kidogo. Msichana huyu amevalia nguo nyeusi.

Mkunga anaangalia mama mja mzito. Mama huyo mja mzito amelala chini akiangalia juu, huku amefunua tumbo lake. Mkunga anamguza tumbo akimuangalia.

Mama amejifungua mtoto mdogo sana. Amebeba mtoto wake. huku ameketi kwenye kitanda ya kulea mtoto. Kando yake kuna vifaa vya matibabu huku wako hospitalini.

Msichana anachota maji kwa kibuyu kutoka kwenye mfereji. Amewekelea kibuyu huku maji ikiingia ndani. Pia nyuma yake kuna nguo ambazo zimefuliwa na zimeanikwa kwa kamba.

Mama fulani ambaye amevalia miwani amelazwa huku amefungua mdomo. Daktari aliyevalia barakoa na glavu za kinga mkononi, anatumia vifaa vya matibabu kuangalia mama huyu meno.

Kuna hema imetengenezwa katikati ya uwanja na kuna wahuduma wa afya ambao wamevalia vazi lao za matibabu na wanaangalia wagonjwa. Kuna mmoja amebeba sindano mkononi huku akiangalia dawa.

Msichana anaangaliliwa meno. Msichana huyu amelala huku amevalia miwani za hospitali. Pia amefungua mdomo huku mhuduma wa afya aliye na glavu za kinga mkononi na barakoa, akimwangalia meno kwa kutumia kifaa cha matibabu.

Maji ya mafuriko yamejaza barabara na pahali ambapo watu hupitia. Kuna magari, kuna baiskeli na pia pikipiki zinazojaribu kupitia kwenye barabara hiyo iliyojaa na maji. Pia kuna watu wanaotembea.

Katika chumba hili la matibabu kuna vitu vingi vya matibabu. Pia kuna nesi ambaye amevalia nguo ya matibabu pamoja na barakoa. Kwenye ukuta kuna saa inayozunguka na pia kuna televisheni. Mashine haya yamepangwa vizuri sana huku pia kuna kiti ambacho mgonjwa hukalia anapoangaliwa na daktari.

Mwanaume ambaye amevalia barakoa amefunua na kujishika mkono. Kuna daktari ambaye anamdunga sindano kwa mkono karibu na bega. Daktari huyu hajavalia glavu za kinga.

Hapa ni katika kijiji cha wamaasai. Mama ameketi kwa kiti huku amebeba mtoto. Mama huyu amevalia shanga kwa shingo na pia kuna zile ambazo ameweka kwa kichwa. Kando yake kuna muhudumu wa afya, ambaye amevalia vazi za matibabu na anaeka dawa kwenye sindano.

Mhuduma wa afya anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa, kando yake kuna mama ambaye ameketi huku amebeba mtoto anayeonekana kuwa analia.

Hii ni vitu ya mganga. Kuna vitu ambavyo mganga hutumia mtu anapoenda kwake akihitaji usaidizi. Kuna mayai mbili, kuna nanasi na pia kuna vitu vingine visivyojulikana.

Ngamia inaonekana kuwa imekufa kwenye mchanga. Imelala huku ikiwa imebeba vitu kwenye mgongo. Haionekani kuwa inapumua ama kufunua macho.

Daktari anayeonekana kuwa daktari wa meno na amevalia barakoa, anaongea na msichana mmoja huku akimwonyesha kwa kifaa kinachoonekana kuwa meno. Anamwongelesha kuhusu meno.

Mama ameketi akiwa amevalia barakoa huku amebeba mtoto wake mchanga na kumshikilia mguu ili mhudumu wa afya amdunge sindano kwa mapaja.

Kuna watu wanaofagia na kutoa takataka. Watu hawa wamevalia nguo zao za kazi na pia glavu za kinga mkononi, huku wakipanguza na kutoa takataka zilizotapakaa kwa barabara.

Wamama ambao wamebeba watoto, wameketi chini kwenye laini. Kuna mtu ambaye anapea watoto dawa, huku mama ya mtoto anapanua mdomo wa mtoto. Watoto hawa ni wadogo sana na pia kando yao kuna aliyevalia nguo za usalama anayeonekana kuwa askari.

Daktari wa macho amevalia barakoa. Mbele yake kuna mgonjwa ambaye ameketi. Anatumia kifua cha matibabu cha macho kuangalia msichana huyu macho.

Mama mzee, aliyevalia shanga shingoni na pia kwenye mkono, ameketi kwenye kiti huku mhudumu wa afya akimdunga sindano kwenye mkono karibu na bega.

Mwanamke ambaye amevalia, barakoa amebeba mtoto wake huku akimshika mkono. Mtoto huyu ameshikwa kwa sababu anadungwa shindano na nesi kwenye mkono.

Watu wamesimama kwenye laini huku mbele yao kuna sodo ambazo zimepangwa. Sodo hizi hutumiwa na wasichana wakati wanapo ona hedhi. Sodo hununuliwa dukani ama saa zingine pia hupeanwa shuleni tu bure.

Hapa ni hospitalini pahali pa kutibu meno. Pameandikwa dental care . Kwa ukuta kuna televisheni ambayo imewashwa na inaonyesha kipindi.

Mtu ambaye amevalia nguo za kazi, ananyunyizia mimea yake ya mahindi dawa. Shamba hili lake lina mahindi mingi sana na hazijakomaa. Amebeba dawa mgongoni huku amevaa barakoa akinyunyuza dawa hiyo.

Daktari wa sikio anaangalia sikio la mama fulani. Mama huyu ameketi huku ameegesha kichwa kwenye ukuta akiangaliliwa sikio. Kando ya daktari huyu kuna pia nesi ambao wamesimama kumsaidia.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanajaribu kuangalia meno ya mgonjwa ambaye amelala. Daktari huyu pamoja na msaidizi wake wamevalia nguo zao rasmi za kazi, huku wakiwa na vifaa vya matibabu mkononi.

Msichana amefungua mdomo huku akitibiwa meno. Kuna daktari na nesi. Daktari anatumia kifaa cha matibabu huku nesi akimmulikia. Madaktari hawa wamevalia barakoa huku wakiangalia mgonjwa huyu.

Mama anaosha mkono huku mtoto akimwangalia. Anajaribu kuonyesha huyo mtoto jinsi ya kunawa mkono kwa kutumia sabuni na maji. Kando yake kuna duka ama kibanda ya kuuza vyakula ambayo imefunguliwa na kuna watu wanaotembea.

Mama mmoja ameketi kwenye kiti huku amepanua mdomo. Mama huyu anaangaliliwa meno. Pia amevalia barakoa. Kuna daktari ambaye amevalia nguo zake za kazi na glavu za kinga mkononi na anatumia kifaa cha matibabu kumwangalia.

Daktari aliyevalia nguo za matibabu na pia amevalia barakoa amebeba mtoto mdogo sana anayeonekana kuwa amezaliwa tu punde hivi, mtoto huyu amefunika macho na tena amevalishwa nguo na kufunikwa na kitambaa.

Daktari wa meno anaangalia meno ya mgonjwa. Msichana huyo amepanua mdomo huku daktari huyo akimmlika mdomo, kwa kutumia kifaa kinachotoa mwangaza. Pia daktari huyo amevalia barakoa na glavu za kinga mkononi.

Hili ni kwenye chumba cha wamama la kujifungua. Kuna mama mjamzito anayeongea na nesi . Pia kando yao kuna mtoto mdogo aliyezaliwa na anashughulikiwa na nesi. Kwenye ukuta kuna televisheni iliyowashwa na inaonyeshana picha.

Mtoto huyu ni mgonjwa na tena ako na vidonda zingi sana mwilini, kwa mapaja, mkono, pia ata kwa mguu. Ameketi akingoja kuhudumiwa na daktari.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa ameketi huku akishikilia mkono na kupea daktari. Daktari huyo naye ako na sindano mkononi na tena anataka kudunga huyo mama.

Kuna mto ambao una maji mengi yanayotiririka na watu wanajaribu kuvuka. Mwanaume mmoja amebeba anayeonekana kuwa mtoto mgongoni, akimvusha kwenye mto huo. Pia kuna watu ambao wamesimama kando ya mto huo wakiangalia.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa, anatumia kipaza sauti kuongea huku mwenzake akiwa amenyamaza. Wanatembea kwenye njia kuu, huku watu wametoka nje kuwaangalia.

Sodo, hutumiwa na wasichana au wamama wakati wanapoenda kwenye hedhi. Sodo hizi ni mingi na zimepangwa. Huwa yana uzo kwenye maduka, yaliyo karibu na mahali ambapo watu wanaishi ama hata kwenye maduka makubwa yaliyo jijini.

Muhuduma wa afya yuko afisini na kwenye meza kuna madawa. Kando yake kuna mwanamke ambaye ameketi. Mhuduma huyu anaonekana kuwa anaongea na mama huyu huku akimueleza kuhusu madawa hayo.

Hivi ni vifaa vinavyoonekana kuwa za uganga. Ni vifaa ambavyo mganga hutumia katika kazi yake ya uganga. Zingine hazijulikani ila zinajulikana tu na mganga huyu.

Mwanaume mmoja ameketi huku akiangaliliwa sikio. Kuna muhuduma wa afya ambaye amevalia glavu za kinga mkononi na anatumia kifaa cha matibabu kuangalia mwanaume huyu sikio.

Maji ya mafuriko yamejazana hadi nyumbani, pahali ambapo watu wanaishi, wasichana wawili wanafungua lango lao na tena wanajaribu kuchota maji hayo wakitumia besheni na kuyamwaga nje ya lango lao kuu.

Ajali imefanyika kati ya magari mawili na tena yanachomeka sana yakitoa moshi nyeusi sana. Watu wengi wamekusanyika, huku wakiangalia na kustaajabu.

Mama mmoja amebeba kibuyu mgongoni, huku amebeba mtoto pia. Mama huyo anaonekana kuwa amebeba maji, huku wako wengi sana na wanatembea.

Watu wameketi kwenye viti wakingoja kutibiwa. Kuna mmama mmoja naye ambaye anadungwa shindano kwa mkono pia kuna nesi ambaye amesimama akiangalia.

Mama amebeba mtoto na kumshikilia huku nesi aliye na sindano mkononi akijitayarisha kumdunga huyo mtoto sindano kwa mkono karibu na mabega.

Watu wamekusanyika pahali pa kuchota maji. Wamekuja na vibuyu huku mtu akichota na kuachia mwenzake. Kuna pia watoto ambao wanangoja kuchota, huku kando yake naye mwanaume anapita.

Msichana mmoja ambaye ameketi anaangaliliwa sikio lake na daktari. Daktari huyu ako na kifaa mkononi ambacho anatumia kuangalia sikio la huyo msichana. Pia kando yao kuna watu wengine ambao wameketi wakingoja kuhudumiwa.

Kuna mporomoko na nyumba limebomoka na kuanguka. Kuna watu wengi ambao wamesimama kando na wanaiangalia huku wengine wakipiga picha. Pia kando ya nyumba lililobomoka kuna nyumba zingine za ghorofa ambazo ziko sawa.

Mtoto anafundishwa kutembea. Mtoto huyu ameshikiliwa na mwanaume mmoja huku mama aliye mbele yake akijaribu kumchezesha. Kuna mpira mbele ya mama huyu.

Maji ya mafuriko yamejaza kijiji, kuna nyumba ambazo zinaonekana kuzingirwa na maji mengi sana, huku mlango hata haifunguki.

Maji ya mafuriko yamejaza kila pahali. Kuna maji mengi sana ambayo yamejaza hadi barabara na pahali ambapo watu wanaishi. Kuna mimea ambayo pia yameharibika kwa kutokana na mafuriko hayo.

Mfanyikazi mmoja aliyevalia sare zake za kazi ananawa kutumia sabuni ya kunyunyuza. Ananyunyuzia mkono kisha kunawa kwenye bomba la maji lililowekwa.

Aliyekuwa waziri wa afya wa kitambo Nakumicha yuko hospitalini na tena ameletea mama ambaye amejifungua vitu vya kutumia. Mama huyo ameketi kwenye kitanda huku amebeba mtoto wake.

Daktari ambaye amevalia sare za kazi na barakoa pia na glavu za kinga mkononi. Anatumia kifaa cha matibabu kuangalia meno ya mgonjwa. Pia kando yake kuna mashine za matibabu.

Watu hawa wanashona barakoa, wako na mashine ambayo wanatumia kuishona. Wao wenyewe wamevalia barakoa huku kando yao kuna barakoa mingi sana ambazo wamezishona.

Nyumba inabomolewa kutumia tingatinga. Kuna tingatinga ambayo inabomoa nyumba, huku zingine zilizo kando yake zikiachwa tu zikiwa zimesimama. Nyumba inayobomolewa ni ya ghorofa. Kuna maafisa wa polisi ambao wamesimama kando wakiangalia.

Hapa ni kwenye chombo cha kufanyia oparesheni. Kwenye chumba hili kuna madaktari ambao wamevalia nguo za kinga vizuri na wamejikinga. Pia kwenye itanda, kuna mgonjwa ambaye amelazwa akiwa amefunikwa.

Nyumba inabomoka. Nyumba hili ni la ghorofa na limebomoka kuanzia juu. Kando ya nyumba hili kuna mtoto ambaye amesimama na amejikinga uso kwa kutokana na vumbi.

Wanakijiji ambao wamevalia barakoa na nguo zao za kazi wananawa. Wanatumia sabuni kwa kunawa na pia kuna maji yanayoteremka. Wananawa huku wengine wamesimama kando yao.

Maji mengi sana yanayoonekana kuwa mafuriko yamejaza barabara na pahali popote pa kutembelea. Kuna watu wawili, mmoja anayeendesha pikipiki huku mwenzake akimsukuma. Hao watu wanatembelea kwenye maji huku wamezingirwa na maji pahali popote.

Jumba limebomoka na kuna watu ambao wamesimama wakiangalia huku wengine wakitembea kuelekea pahali ambapo pamebomoka. Kando yao pia kuna nyumba ya ghorofa ambayo imesimama na mbele yake nguo mingi zimefuliwa na kuanikwa.

Mama ambaye ameenda hospitalini, ameketi huku akiongea na mhuduma wa afya. Mhuduma huyu anaonekana kumwongelesha huku akitumia ishara za mkono pia.

Mama aliyevalia barakoa nyeusi amebeba mtoto wake huku akimpanua mdomo. Mhudumu wa afya ambaye pia amevalia sare za kazi na barakoa anaekea mtoto dawa kwa mdomo kwa nyunyuza.

Kuna mporomoko wa udongo na pia kuna maji machafu sana ambayo yametokea na yanateremka. Watu wengi sana wamekusanyika wakiangalia pahali ambapo mporomoko umefanyika.

Hizi ni vitu zinazoonekana kuwa za mganga. Ni vifaa ambavyo hutumiwa na mganga anaposaidia mtu. Mtu anapoenda kwa mganga, mganga hutumia vifaa hivi vyake kuangalia na kuona njia ya matibabu inayofaa.

Mzazi ambaye ameketi amebeba mtoto huku akimshika mkono. Pia kuna mhudumu wa afya ambaye amepea mtoto chanjo kisha anampaka rangi kwenye kucha.

Maji ya mafuriko yamejaza pahali pa kuishi. Watu wanaoneka kung'ang'ana kutoa vitu ndani ya nyumba. Huku kuna hadi watoto wanaotembea ndani ya maji.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda ya matibabu huku akingoja kuhudumiwa na kuangaliwa na nesi ambaye amesimama kando yake huku amevalia nguo za matibabu.

Mama aliyebeba mtoto ameshikilia mtoto huku mhudumu wa afya akimdunga mtoto huyu sindano kwenye mkono karibu na bega. Pia kando yao kuna wahudumu wengine wa afya wanaoshugulikia wagonjwa wengine.

Nesi amebeba mtoto mchanga sana. Mtoto huyu amefunikwa na leso inayokaa vizuri na yenye maua. Anamwangalia huku kando yake naye kuna mzazi ambaye amelala kwenye kitanda.